Sinia iliyoandaliwa kwenye meza, iliyotandikwa kitambaa jeupe ambayo ina maua imebeba mchele uliochanganywa na karoti, supu na nyama.

Sinia mkubwa wa mabati umeandaliwa mezani wenye rangi ya hudhurungi, ikiwa imebeba mchele, nyama, kabeji. Kando yao kuna viti vyeupe.

Wanaume wawili wamevalia kofia na magwanda ya samawati, wameshikilia mitungi huku wakimwaga maziwa. Kando yao kuna ukuta wa mbao.

Wamama watano ambao wamejifunga leso kiunoni. Mchele kwenye sinia, nyuma yao kuna nyumba ya mchanga. Mmoja ameshikilia mtoto kiunoni.

Ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi amesimama huku akila chakula kwenye hori na yuakamuliwa kwa kutumia mashini nyeupe. Mlango wa samawati.

Kina mama, mmoja amekaa chini yuapika bajia kinu kwenye mkono. Mwingine, nyuma yake amevalia nguo ya kitenge.

Kwenye meza nyeusi kumeandaliwa sahani nyeupe ilio na mistari iliobeba mchele, dania, maharage, supu na fruti. Kando kuna glasi iliobeba jusi ya manjano.

Kijana yumo barabarani. Amevalia shati ya samawati na suruali nyeusi na kofia. Mkononi kuna karatasi, kando yake kuna duka yenye rangi nyekundu, samawati, manjano. Miti zimo kando ya barabara. Barabara ni ndefu ambapo mwisho hauonekani.

Mkono unaoshikilia sahani yenye rangi ya samawati yenye viazi, supu, kabeji iliyochanganywa na karoti. Amevalia gwanda lenye maua na chini yake kuna sakafu.

Biashara ya chakula cha mtaani. Watu kadhaa wamekusanyika kununua bidhaa hivyo ikiwemo chipsi, bhajia, mishikaki, ndizi. Mzungu amesimama akiwa na begi. Aliye kando yake amevalia shati iliyo na mistari nyekundu na nyeupe. Nyuma yao kuna miti pia.